Mwanamke amesimama ndani ya hema, akiwa amezungukwa na watu wengi wanaomsikilza kwa umakini. Hali hii huimarisha elimu ya watu wazima na kuwapa uelewa wa pamoja kwa maendeleo ya jamii.

Wanawake wawili wa makamo wamekaa darasani wakielekezana kwenye kitabu. Huku mwalimu akizunguka darasani na wengine wakiendelea kujisomea wenyewe, wakithibitisha thamani ya elimu kwa watu wazima.

Kifaa cha kuchezea watoto, kimeegeshwa katika mandhari ya shule ili kuwapa nafasi ya kucheza, kujifunza na kukuza ujuzi wa mwili na akili. Hii huimarisha afya ya watoto na kuhakikisha wanakua katika mazingira salama.

Jengo la ghorofa lenye ngazi nyingi lina madarasa mengi likiwa sehemu muhimu ya shule ya msingi, kwa ajili ya kuandaa wanafunzi na kuongeza nafasi za elimu kwa watoto wengi.

Kitabu cha cha elimu ya msingi picha na maandishi yaliyopangwa kwa ufasaha ikiwa msaada muhimu kwa watoto katika kujifunza kwa urahisi

Mwanamke wa makamo amesimama karibu ya ubao ulioandikwa somo la hesabu, huku wanafunzi waliokaa darasani wakimsikiliza kwa umakini. Hii huimarisha elimu ya msingi na kukuza uelewa wa masomo ya hesabu.

Jengo lenye muundo wa chuma imara na vyumba vimepangwa kwa mpangilio mzuri, likitoa mazingira bora ya kujifunzia kwa watoto wa shule ya msingi. Eneo hili husaidia kuimarisha elimu na kutoa usalama kwa wanafunzi.

Mwanamke anapokea nakala kwa tabasamu kutoka kwa mwanamume aliyevaa miwani huku wakiwa wamezungukwa na watu wengine jambo linalodhihirisha ushirikiano na mazingira ya mazuri ya kujifunza katika elimu ya sekondari.

Maabara inaonyesha mazingira ya kujifunzia sayansi, ambapo wanafunzi wa elimu ya sekondari hujifunza kwa vitendo. Hii husaidia wanafunzi kufanya majaribio, na kuelewa masomo kwa kina na kwa ubunifu.

Jengo la ghorofa ya shule ya sekondari likiwa na madarasa na ofisi za walimu, linatoa mazingira bora ya kujifunzia na kuchochea maendeleo ya elimu kwa kiwango cha juu.

Mwalimu anafundisha mbele ya wanafunzi walioketi wakisikiliza kwa umakini. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa elimu ya juu katika kukuza maarifa na kuandaa wanafunzi kwa maisha kitaalamu na maendeleo ya jamii.

Wanafunzi wawili wakiwa darasani Kila mmoja akifanya kazi kwa umakini, huku mmoja akiwa anatumia tarakilishi mpakato na mwingine akitumia tarakilishi ya mezani.

Mwalimu amesimama kando ya ubao akifundisha, huku wanafunzi wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza kwa umakini. Mandhari hii huonyesha mazingira ya elimu ya juu na kujifunza kwa umakini.

Wanafunzi wameketi kimya ndani ya darasa lililo pambwa kama chumba cha mtihani wanasubirio kwa umakini kuanza mtihani mwingine, utulivu ndani ya darasa unaonyesha wanafunzi wapo tayari.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa na tarakishi za mezani kwenye chumba maalumu, wakisaidiwa na mwalimu wao, jambo linalowezesha kujifunza kwa vitendo, na kuwaandaa ipasavyo kwa soko la ajira.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanasikiliza kwa makini katika darasa, wanafuatilia maelezo ya mwalimu kwa umakini mkubwa, wanaandikisha maelezo muhimu katika daftari zao kwa lengo la kutafuta nakala bora kwa ajili ya masomo yao.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwa na tarakishi mpakato anaelezea somo, huku wanafunzi wakimsikiliza kwa umakini ili kuweza kupata marifa mapya.

Mwalimu wa kike amesimama mbele akiwafundisha, huku wanafunzi wakisikiliza kwa umakini wakiwa na tarakishi mpakato zao kwa ajili ya kujifunza.

Wanafunzi sita pamoja na mwalimu wao wakiangalia kwa makini kwenye tarakishi moja ya mezani, huku baadhi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa; wote wakiwa na vitambulisho. Hii huhimiza ushirikiano na kujifunza kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamevaa sare rasmi wapo katika mitihani, huku mwalimu aliyevaa shati jeupe akiwa mbele kuangalia na kusimamia kwa umakini zaidi.

Watu kadhaa wamesimama karibu ya vifaa vya umeme akifundisha wengine wakifuatilia kwa umakini wa hali ya juu

Jengo linalojengwa huku watu waliovalia sare za kujilinda wakifanya kazi kwa usalama wakionyesha mafunzo ya kitaalamu katika taaluma za ujenzi.

Mwanaume aliye valia vazi la usalama, anaendesha kifaa maalum kinachotumia umeme kwa furaha akifanya mafunzo kwa vitendo katika elimu ya ufundi na stadi za kazi.

Wanafunzi waliovalia sare rasmi wanajaribu kifaa cha umeme kwa umakini, jambo linalowapa ujuzi wa vitendo, na kuongeza umahiri katika elimu ya ufundi.

Gari lililoko ndani ya jengo kwa ajili ya matengenezo likiwa limezungukwa na baadhi ya watu waliyovaa makoti ya rangi ya bluu, jambo linalodhihirisha mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wa elimu ya ufundi.

Wanafunzi wawili waliovalia sare, wameshika vifaa vya umeme wakijifunza na kukuza ujuzi wa kisasa, mafunzo haya husaidia kuandaa wataalamu wenye stadi za viwandani.

Wanafunzi wa umeme wakiwa wamevalia sare zao rasmi wanatengeneza vifaa vya umeme kwa umakini wa hali ya juu, huku wakijifunza taaluma za ufundi kwa vitendo zaidi.

Wanawake wameketi wakifanya majaribio kwa uangalifu wakitumia kifaa cha kusawazisha umeme, wakijifunza kwa vitendo ndani ya mazingira ya elimu ya ufundi na ufundi stadi.